Ni ukulima wa kisasa unaoitwa ukulima wa haidroponiki ambapo mimea hutegemea maji inayopitia katika paipu hizo. Maji hii inasaidia mimea kumea na hua ina rutubisho fulani inayoongezwa pale ndani.

Kiwandani hapa, wafanyikazi wanapanga daraja za nyanya, ili, ifungwe, kwenye pakiti. Hapa, tunaona wanawake wanne, na wanaume wawili.

Hiki ni kiwanda cha maua. Wafanyikazi hawa wamejitahidi kufunga maua nyingi wakati wa valentines mwezi wa pili. Kuna maua ya rangi aina tofauti tofauti kama vile mekundu, meupe na manjano.

Hii ni trakta iliyoegeshwa kwa shamba hili. Shamba hili linaonekana kuwa na miti ya kahawia. Miti hii ni ya rangi ya kijani kibichi na inaonekana kuwa trakta hii hutumika wakati wa kupanda.

Mandhari hii inaonyesha ukulima wa kisasa. Kuna tractor linapalilia ardhi ili mkulima aweze kurudi na mbegu apande. Pahali ambapo hapajapitwa na tractor , kunaonekana kuwa na nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Hii ni mandhari ya shambani. Shamba hili ni la chai na linaonekana ni la kuvutia. Wakati huu kunaonekana hakuna wakulima kwenye shamba wakichuna chai. Jua limewaka na chai ni rembo linakaa la rangi ya kijani kibichi.

Haya ni mandhari ya shambani na mimea hii imepandwa katika jumba liitwalo green house .Hii husaidia mimea kukuwa na mandhari ya kusaidia imee haraka.

Haya ni mandhari ya shambani na tunaona kabeji zimepangwa kwenye mistari. Kabeji hizi ziko tayari kuvunwa na jua limewaka. Ardhi linaonekana halijajaa maji bali kuna ukame fulani.

Dari hii inaonyesha ukulima wa kisasa ambapo mimea imepangwa kwa safu na mabango ya maji yamepita kwenye mistari katikati ya mimea hii. Jinsi hii ya kunyunyuzia maji kwenye mimea husaidia kwa uhifadhi wa maji.

Hili ni shamba ambalo linategemea mabomba ya maji kueneza maji kwenye mistari ya mimea jinsi hii ya kutumia mabomba ya maji husaidia kuhifadhi maji.